Nyumba hizi zinaonekana kuwa zinaogelea majini lakini je nyumba zinawezakuwa zinaogelea majini?la hasha. Haya yanaonekana kuwa ni mafuriko ambayo, yamechukua nyumba hata miti yenyewe imezama. Mafuriko haya yanaonekana kuwa yameharibu hata mimea kwa sababu haya maji ni mengi sana. Vyuma vvinaonekana kuwa vimezama huku vitu vilivyomo, vikiwa vimeharibika sana.

Huu unaonekana ni muktadha wa kituo cha afya. Mama aliyekuwa na mtoto ameketi huku akipewa maelezo kutoka na muhudumu wa afya. Muhudumu wa afya ameshika kalamu ambapo ananakili yale ambayo mama anayasema ili kuamua jambo ambalo mama analipitia wakiwa na mtoto wake. Anaonekana kufungua mikono ili kuelezea zaidi kwa mama.

Kuna watu watano ambao wanaonekana kuwa katika kituo cha afya. Hafla kuu ikiwa ni kutoa chanjo kwa watoto. mhudumu wa afya anonekana kuwa anapeana chanjo kwa huyo mtoto, huku aliyesimama kando yake mbali na hao wengine anaonekana kuwa ni mmoja wa wakuu katika sekta ya afya. Anashuhudia afya.